Chumba cha darasa kilicho na ubao mweupe mwalimu anakoandikia, vipo viti na madawati vilivyoundwa na mbao na sehemu za chuma, kwa ajili ya wanafunzi wanapotumia na ardhi yenyewe ni ya vitu vyekundu.

Hafla ya uzinduzi wa muungano wa watoto walio na ulemavu wa kutoskia yaani viziwi wa Kenya kuwasaidia katika kuskia na hata kusoma kwao.

Chumba kilicho na kompyuta inayojumuisha skrini ya kufuatilia shughuli zinazoendelea, kibodi cha kuandikia, kipanya na mahala pa kukalia penye viti.

Wanaoucheza mpira huu wa miguu almaarufu kandanda ni walemavu walio na chuma ambazo zinawasaidia katika kutembea na hata kucheza huku kwenyewe, anayeangalia ni mhudumu wa afya atakayewahudumia iwapo wataumia mchezoni.